Ndani ya chafu au bustani ndogo iliyofunikwa ambapo mimea mingi imekuzwa. Mimea hiyo imepandwa kwenye vitanda vilivyoinuliwa au mifumo ambayo haitumii udongo ikionyesha safu ndefu za majani mabichi mepesi.

Mwanamke mchanga mwenye nywele zilizofungwa nyuma akiwa ndani ya chafu au eneo la kilimo kisichotumia udongo amevalia shati la miraba jekundu na nyeupe juu ya shati jeupe la ndani. anaonekana akichunguza au kutunza mimea ya kijani kibichi.

Mfumo mdogo wa kilimo bila udongo uliotengenezwa nyumbani, umewekwa juu ya kinachoonekana kama staha au batio ya mbao. Sehemu kuu ya chombo kikubwa cha bluu cha plastiki chenye mfuniko, hiki kina uwezekano wa kuashiria suluhisho ya virutubisho vya mimea.

Shamba la mfumo wa kilimo cha kisasa ambapo mimea inalimwa bila udongo kwa kutumia maji yenye virutubisho ,tunaona mimea mingi ya mboga za majani zenye rangi ya kijani kibichi na majani makubwa iliyopangwa katika mirija myeupe.

Kundi kubwa la vifaranga vinavyotawanyika ndani ya banda la kuku vikinywa na kula kutoka kwenye vyombo maalumu. Kuna mamia ya vifaranga wakiwa na rangi tofauti, wengine ni weusi, wengine weupe na wengine wa rangi mchanganyiko wa kahawia au njano.

Ndani ya zizi kubwa au shamba la ng'ombe wa maziwa ambapo kuna idadi kubwa ya ng'ombe weusi na weupe wakiwa wamefungiwa katika vizimba. Kuna ng'ombe wengi wanaojulikana kwa rangi zao nyeusi na nyeupe. Wengine wao wamelala au wamesimama ndani ya vizimba vyao wakionyesha kuwa wanatunzwa kwa ajili ya maziwa au nyama.

Mandhari nzuri ya kuvutia ya mashamba ya chai. Mashamba haya ni makubwa ya chai yenye rangi ya kijani kibichi, yaliyopandwa kwenye milima na vilima vinaonekana kupanda na kushuka. Mistari ya chai inaonekana imepangwa vizuri na kwa utaratibu ikifuata mikondo ya ardhi.

Shamba kubwa la kabiji, ambapo wakulima watatu wanaonekana wakifanya kazi. Mimea ya kabiji imepandwa kwa safu ikiwa na majani mapana na mabichi. Baadhi ya mimea mingine ni pori au magugu yanaonekana yakikua katikati ya kabiji kuashiria kazi ya upalizi inaendelea.

Shamba kubwa lililojaa mimea ya kabichi. Mistari mirefu ya kabichi iliyokomaa yenye majani mabichi meusi na vichwa vikubwa, imeenea hadi mbali ikionyesha ukubwa wa shamba. Udongo kati ya mistari ya kabichi unaonekana kuwa mkavu na wenye rangi ya kahawia.

Mchakato wa kuchagua au kusindika nyanya katika kiwanda au kituo cha kupakia. Katikati ya picha kuna mkaa mpana mweupe au mwepesi umezunguka au kubeba idadi kubwa ya nyanya nyekundu. Ukanda unaonekana kuwa na matunda au labda ili kuruhusu uchafu na nyanya ndogo ipite chini.

Kundi la ng'ombe wa maziwa ambao wanaonekana kuwa wa aina ya Freshia kutokana na rangi zao nyeusi na nyeupe, wapo ndani ya zizi la kisasa la kufuga ng'ombe wa maziwa . Wengi wamejipanga kwa safu wakiwa wamesimama na wamelala kwenye sehemu zao.

Pustani ya nyanya zikiwa ndani ja chafu au chini ya mfumo wa kamba nyanya hiso zimepangwa katika vishada virefu vinavyo ninginia kutoka kwenye mimea baadhi ya nyanya tayari zimeifa na zingine nyekundu yangawa.

Rundo kubwa la vitunguu vyekundu labda vikiwa vimemwagwa kutoka kwenye gunia au begi kubwa vilioenea kwenye sakafu au ardhi. Sehemu kubwa ya picha imejaa vitunguu vidogo hadi vya wastani vyekundu au za zambarau. Vitunguu viko katika hali gafi bila kumenywa.

Uyoga ukikua kutoka kwenye mifuko maalum ya kilimo cha uyoga. Kuna mifuko mirefu meupe iliyojazwa kwa maligafi kama vile maganda ya mbao au majani yaliyosagwa.

Shamba kubwa la kuku, hasa kuku wa mayai au kuku wa nyama. Wengi wao wakiwa na manyoya ya rangi ya kahawia. Kuku wengi kama mamia ya kuku wamejaa ndani ya banda. Wengi wao wana manyoya ya kahawia na mikia myekundu. Baadhi wamesimama, wengine wanatembea.

Ng'ombe wengi wa maziwa, wengi wao wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe, ama aina ya freshian wamefungiwa katika mabanda marefu na yaliyopangwa kwa utaratibu, yakiwa na vibanda vya kulisha mbele yao, vikiashiria kuwa ni shamba kubwa la kisasa la ng'ombe wa maziwa.

Trela la thamani la rangi nyekundu likiwa limeegeshwa katikati ya shamba la mizabibu. Trekta linaonekana likiangalia moja kwa moja mbele ya kamera likiwa na matairi makubwa na yaliyochakaa, hasa yale ya nyuma. Rangi yake ya nyekundu imefifia kidogo.

Shamba kubwa la migomba ambapo mimea ya migomba imepandwa kwa safu ndefu na inakua vizuri. Migomba hiyo ina majani makubwa na ya kijani kibichi ikionyesha kuwa mashamba yanalimwa vizuri. Kwa upande wa kulia, kuna picha na kuna eneo lililolimwa vizuri ikiwa tayari kwa kupandwa.

Shamba kubwa lenye mimea midogo ya kijani kibichi labda maharagwe, viazi au zao lingine la shambani likinyunyiziwa maji, mfumo wa umwagiliaji wa kisasa wa aina ya centre pivot irrigation unaonekana katikati ya picha.

Shamba linalomwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone au kunyunyizia. Mistari ya mimea midogo, labda miche, imepandwa kwenye udongo wenye matope. Bomba refu jeusi linapita kati ya mistari ya mimea na kutoka kwenye bomba hilo. Maji yanamwagika au kunyunyiziwa kwenye udongo ya mimea.

Shamba ndogo pengine ndani ya chafu au eneo lililofungwa, lenye mfumo wa umwagiliaji wa matone. Kuna mimea midogo inaonekana kama miche ya nyanya au mimea mingine ya bustani, iliyopandwa kwenye mistari miwili. Kila mstari wa mmea unakua kutoka kwenye udongo, unaonekana kua kavu kiasi.

Shamba kubwa la kilimo lenye mimea iliyopandwa kwa safu ndefu na mfumo wa umwagiliaji. Kwa mbele na katikati ya picha kuna safu ndefu za mimea michanga labda viazi au mazao mengine ya mizizi iliyopandwa kwenye matuta ya udongo.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone au wa kutawanya maji unaonekana umefichwa ndani ya sanduku la kijani kibichi chini ya ardhi. Hiki kinaunganishwa kwenye bomba na kinaonekana kuwa na kazi ya kuchuja uchafu kutoka kwenye maji kabla haijasmabazwa.

Shamba lililopandwa mimea michanga, likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Katika picha tunaona mistari mirefu ya mimea midogo, iliyopandwa kwa utaratibu kwenye udongo, ulioandaliwa vizuri. Kila mstari wa mmea una bomba dogo, jeusi la umwagiliaji likipita pembeni yake.

Shamba kubwa la mimea ya kijani kibichi labda maharagwe ya soya au baazi zikiwa zimepandwa kwa mstari mrefu. Udongo unaonekana kuwa na unyevu na kuna maji yaliyotiririka katika mistari ya mimea kuashiria matumizi ya mfumo wa umwagiliaji wa mifereji.

Shamba lililolimwa vizuri lenye udongo mwekundu wenye unyenyekevu. Katika shamba hilo kuna mistari iliyonyooka ya mimea michanga inayoonekana kuwa imechipuka tu. Kando ya kila mistari ya mimea kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaoonekana wazi.

Mfumo wa umwagiliaji shamba ambapo maji yanatirirka kutoka kwenye bomba kubwa la umwagiliaji na kuelekezwa kwenye shamba yenye mimea. Katikati ya picha, kuna mkondo mkubwawa maji safi ukimwagika kutoka kwenye bomba jeusi lililoko upande wa kulia.

Shamba kubwa la vitunguu maji likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone vitunguu viko vimepangwa safu na vina majani marefu ya kijani kibichi udongo unaonekana kua na rangi ya kahawia nyekundu.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba la mimea michanga. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na umepandwa mimea michache iliyochipuka. Katikati ya picha kuna bomba kuu nyeusi lenye kipengo kikubwa ambalo linaonekana kusambaza maji.

Shamba kubwa lililo limwa kwa uangilifu likiwa na mimea michanga iliyo pandwa katika mistari mirefu, lina onekana ni bustani au shamba la mboga. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa, unaonekana kama mirija meusi midogo inayo pita kando ya kila mstari wa mimea.

Shamba kubwa la mazao, ambapo mimea imepandwa, kwa safu ndefu. Kwenye sehemu ya chini ya picha, kuna mfumo wa umwagiliaji unaonekana wazi, ukiwa na bomba kuu jeusi, lililopita katikati ya njia. Kutoka kwenye bomba hilo, kuna vitawi vidogo vya mabomba yanayopeleka maji kwenye mimea.

Shamba iliyotayalishwa kwa kilimo zikiwa na mitaro mirefu ya udongo iliyopandishwa. Inaonekana kuwa tayari kwa kupanda mimea. Katikati kila mtaro una bomba nyeusi nyembamba ambayo inaashiria mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Shamba dogo la mimea michanga iliyopandwa kwenye mistari. Udongo unaonekana kuwa mweusi na wenye unyevu inaashiria kuwa umemwagiliwa maji hivi karibuni au una rutuba. Mimea mingi ina majani mabichi na inaonekana kuwa ni aina ya maharagwe au mimea mingine ya jamii ya kunde.

Shamba lililopandwa mimea midogo ikiwezekana mboga au mazao mengine ya bustani. Mimea hii imepandwa kwa safu nadhifu na ndefu ikionyesha utaratibu na upangaji mzuri wa shamba. Katikati kila safu ya mmea kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Shamba au bustani ndogo likiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa. Hii ni ishara nzuri ya kilimo cha kisasa au uhifadhi wa maji hasa katika maeneo kama Kitengela, Kajiado ambako maji yanaweza kuwa hayapatikani kwa urahisi.